Mama mmoja akiwa anashikila alafu kuna mwanaume mmoja akiwa anamwaga maziwa huenda huyo mwanaume anamwagia huyu mama maziwa kuweka kwa ndoo huyu mama kama ameinama akiwa katika nyumba yake.

Hapa ni shambani. Kuna ndizi ambayo inaonekana kuwa imeharibika ama imegeuka manake kumenyesha mvua nyingi hadi imeoza, ama kumekuwa na jua kali mpaka ikaiharibu.

Hii ni maziwa, maziwa haya yamekuwa yanatoanisha ama yanakarangwa ili kuvutia ama ili kuondoa uchafu, maziwa haya ikiwa iko tayari inaweza tengeneza nayo chakula ama unaweza kunywa.

Daktari pande ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa amesimama alafu kando yake ama mbele yake kuna watu watatu, wamama wawili na mwanaume mmoja. Huyo daktari akiwa ni kama anawaelimisha ama anawafunza.

Hii ni ndizi ambayo imeiva, ndizi hili ni nyekundu. Iko tayari kukulwa ama kupelekwa kwa soko ili ikauzwe ama iwekwe pale kwa kibanda ili wanunuaji waweze wakanunua.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amekaa katikati la shamba, ya shamba ya mahargwe na mahindi. Ameinama ili kupigwa picha katikati ya maharagwe zake, huenda ni vitu zake au ni mkulima wa hizi bidhaa.

Hapa ni shamba la ndizi. Kuna ndizi tofauti tofauti. Kuna ndizi ambazo zimeiva zikiwa tayari kukatwa zipelekwe sokoni ilhali kuna ambazo bado hazijaiva zikiwa bado zinabaki pale shamba.

Wanaume wawili kuna mmoja ambaye anaandika ilhali kuna mwingine anamwaga maziwa akieka kwa ile ndoo. Hii inamaanisha kuwa huyo mwenye anaandika anaandika lita ya maziwa iliyopatikana.

Wanaumme wawili ambaye wamevaa koti lao nyeupe ,wakiwa wote wameshika maziwa ili waweze kueka katikati iyo mashini ,maziwa haya imelieko katika hiyo mtungi....

Wamama wamekaa pale wote wakiwa wamekaa pale chini wawili, alfu kuna watatu ambao wamesimama uenda wamesimama wakingoja kuoanguliwa chakula, kuna mwenye amekaa pale chini yeye ndio anapakua chakula akiwa mwengine kando yake anamsaidia wameweka Kwa meza.

Mwanamke mmoja ambaye pale anapima maziwa , kuna chupa ama mitungi ambayo zimepangwa laini inayovutia, yeye akiwa anahakikisha kuwa maziwa iko sawa na iko sahihi kuwekwa kwa sufuria.

Kuna mama mmoja hapa ambaye ameshika ndizi lake katika shamba, huyu mama ako katika shamba la ndizi. Hii ndizi ikiwa imekuwa kubwa na imeiva, ikiwa tayari kukatwa ili apeleke soko akauze ama apeleke nyumba akakule.

Ndizi ambayo bado iko kwa shamba na imeiva.

Shamba la ndizi na ndizi hii ikiwa imefungwa kwa karatasi ili isiweze kuharibu kukinyesha ikaoza.

Kuna aina ya ndizi pale kuna wamama watatu ambao wamekaa katika gunia wakiwa mbele yao kuna ndizi nyingi huenda hapa ni soko ama wakingonja lori ili wakuje wabebe.

Kuna huyu daktari ambaye anapima dawa kueleka na pale amekuwa ameshikilia chupa lake alfu pale tena Kuna paipu anaweka dawa yeye amefaa koti yake nyeupe akiwa anapima hizi dawa ambazo zinaitajika.

Hii ni kile kitu nyeupe, ambalo linakuwanga la maziwa ambayo imechemshwa wameeka katikati ya kichungi ili kutoanisha maziwa ibaki unaeza tumia ikuwe mafuta utengeneze nayo chakula ama utenegeneza nayo mala.

Mwanaume mmoja akiwa ameinama pale huku akikama ng'ombe. Kuna ngombe mbili ilhali moja amefungwa na kamba isiweze kutoka. Anakama ng'ombe akiweka katika hiyo ndoo yake nyeupe.

Ng'ombe huyo moja akiwa pale anakula, ilhali kuna mashini ama teknologia ya kisasa huyo ng'ombe amefungwa miguu yake na kamba.

Hapa kuna mama mmoja ambaye ameinama katikati la shamba lake la maindi ,huyu mama amevaa nguo lake nyeusi yeye amekaa ama ameketi karibu na maharagwe yake akiwa amefurahi anapiga picha.

Hapa ni chumba, chumba hili kuna mahindi ambayo imechemshwa ama imewekwa pale iko tayari kuuzwa ama mwenyewe anaweza weka pale ili asukume badaye ikuwe cha mlo ama aende akauze kwa duka ili apate pesa.

Ng'ombe hii ikiwa ng'ombe mgonjwa maanake kuna vidonda mingi ambayo iko katika mwili ya hii ng'ombe. Tena ng'ombe hii imekonda alafu wamefunga na kamba karibu na mti.

Ng'ombe mbili, ng'ombe moja ambaye amefungwa kwa kamba, alafu amekaa pale, amekamwa, ng'ombe hawa wote wakiwa wamekamwa na mashine ama teknologia ya kisasa, wanatumia wakiwa nyumba za..wanatumia teknologia ili kuharakisha.

Hapa kuna ndizi ambazo mkulima ametoka kuichuna pale kwa shamba,. Ametoanisha mandizi mingi alafu ameipanga kwa laini, ili mnunuaji ama akiwa anangoja yule ili kuwauzia, kuna wamama wengi wakiwa wamekuja na bidhaa zao.

Ndizi hili ni safi. Hii ndizi inaeza kuwa imetoka kununuliwa manake imeiva ama kwa shamba. Mwenyeji anaeza kuwa ametoanisha kwa shamba lake ili azikule, ama anaeza toanisha kwa shamba ili apeleke kwa duka, ama soko, ama kibanda akauze.

Kuna mama wawili. Mmoja ameshika ndizi na kama amebeba mtoto mgongoni. Alafu, kuna mwengine ambaye ameshika panga akiwa anakata hiyo ndizi. Alafu pale tena, kuna watu ambao wanapita.

Hawa ni watu watatu wakiwa kuna ndizi ambazo zimepangwa kwa laini wamekata hizo ndizi wakaeka kwa laini wakiwa tayari kuenda kupeleka hizo ndizi katika soko ili waweze kuuza.

Mwanamke mmoja amesima katika shamba lake la ndizi, yeye anapiga picha. Yeye ameipanda lake kwa laini inayofaa, amevaa shati lake nyeusi halafu na halafu na skati lake nyeupe.

N'gombe hawa watano wakiwa rangi yao nyeupe na nyeusi wakiwa wanakula nyasi wote pale kuna mmoja ambaye amesimama pale alafu wakiwa katikati ya nyasi au shambani.

Hii ni picha ambayo inatuonyesha ndizi mingi ambazo zimetoka kuchunwa. Mandizi mengine kuna watu ambao wanatoanisha hizi ndizi wakieka lori. Pale kuna lori mbili, watu wakiwa wanaeka mandizi ndani.

Hii ni matiti ya ngombe, ngombe hii ikiwa na matiti yake alafu kuna mwenye ameeka mashini ya hii matiti, huenda anafanya ama anahakikisha kuwa matiti iko sawa ama iko sahihi ili kuepuka na maradhi.

Hapa kuna ndizi ambayo iko juu ya lori, inaweza kuwa hii ndizi imetoka shamba ikipelekwa pale kwa soko ili waweze wakauza ama inaweza kuwa ni mwenyewe anachukua pale ili...

Ngo'mbe hawa wawili wakiwa wamelala pale chini watu wanaweza kuwa ni wagonjwa ama wanaweza kuwa wakipumzika.

Hapa ni mahandishi ama

mwanaume moja akiwa amekaa pale kwa kiti meza wameweka ndizi, hapo moja wametowanisha ganda ya hiyo ndizi alafu kibakuli ambao emeweka pale ndio aweke ndizi yake.

Hii picha kuna ngo'mbe wa rangi tofauti tofauti alafu katika Kuna wanaume anapita pale , ngo'mbe hawa wakiwa wanakula nyasi wakiwa katika chuma lao wakilishwa na hawa wanaume wanapita hapo.

Hawa ni watu ambao, kuna viongozi ambao wamevaa koti lao nyeupe wakiwa wamesimama mbele ya mwalimu ama inaweza kuwa ni kiongozi ambaye amevaa shati lake nyekundu. Huenda anawaelimisha viongozi jinsi ambavyo kazi inafanyika pale.